Duka la nguo za kitamaduni na vitambaa vya rangi mbalimbali na vyenye michoro ya kiasili maarufu kama vitenge na kanga katika kuna kichanja cha kuonyesha nguo kilichovaa koti la kijani lenye mapambo ya rangi tofauti sehemu ya chini.

Duka ndogo la kijani lenye maandishi makubwa ya rangi nyeupe yanayosomeka. Kwenye mlango kuna pia maandishi yanayosema pamoja na alama ya mkono unaoelekeza chini. Ndani ya duka kuna rafu zilizo na bidhaa mbalimbali kama vile vitu vidogo vidogo vya matumizi ya kila siku.

Magari tofauti tofauti wakisimama juu na chini kwa pangilio huku watu walio juu wakisimama mbele ya magari hayo wakianaglia sehemu moja kila mtu.

Tangazo la bima la gari binafsi kutoka kampuni maalum, linaeleza garama ya bima ambapo kwa mwezi mmoja unalipa 1000 ana kwa mwaka mzima unalipa 5000. Pia kuna picha ya gari jeupe aina ya Sedan na color ya cheti cha bima. Nembo ya kampuni.

Ukumbi mkubwa wa maonyesho ya magari ndani yake kuna magari mbali mbali ya rangi tofauti kama nyeusi, blue , nyekundu na nyeupe, yaliyopangwa kwa mstari. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka na wengine wakiwa karibu na magari wakiyatazama au kuzungumza na wahudumu.

Ni magari mapya ya kampuni ya Hyundai yaliyopaki mbele ya jengo la maonyesho ya gari, yenye nembo ya Hyundai juu yake. Kuna gari la rangi nyeusi mbele.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia noti ya pesa ya Kenya yenye thamani ya elfu moja, noti hio imechorwa maandishi Kenya pamoja na namba elfu moja na ina rangi ya waridi na samawati.

Meza ya sokoni iliyo jaa mboga na viungo mbalimbali. Nyanya nyekundu zilizopangwa vizuri upande wa kushoto, pilipili hoho za njano na kijani upande wa kulia, pamoja na vitunguu na mboga za majani katikati. Pia kuna mbegu za njegere zilizowekwa kwenye kikapu cha plastiki cha rangi ya bluu, pamoja na vikombe viwili vidogo.